Watu wamekaa chini wakishabikia matimu zao za aina mbalimbali. Kuna wenye wamevaa shati ya nyekundu wengine wamevaa shati ya green .Mwingine amevaa kofia na kuna mwingine amevaa miwani kama ameeka mkono kwenye mashavu.

Kwenye picha hii tunaona wateja na wafanyakazi. Mteja ameketi kwenye kiti akipokea huduma kutoka kwa wafanyakazi aliyeketi mbele yaka kompyuta na pia kuna nembo ya ujumbe ambayo ni branding kwa mabango mengi ya mekundu ama meupe na pia kuna mapambo ya kama baluni.